Mtaalamu wa meno analinganisha rangi ya meno ya mgonjwa ili kuchagua dawa au kifaa kinachofaa hii inaangazia umuhimu wa huduma za kitaalamu katika kuboresha afya na muonekano wa meno.

Muuguzi mmoja anachunguza meno ya mgonjwa kwa kutumia vifaa vya kitabibu katika kituo cha huduma za meno, hii inaangazia umuhimu wa matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma bora za afya ya mdomo.

Sehemu ya mbele ya mapokezi ina runiga na bango kubwa lenye maneno ya kuvutia, hii inaangazia mazingira ya ofisi ya meno yenye vifaa vya kisasa na maelezo yanayowavutia wagonjwa.

Katika mafunzo ya huduma za meno muuguzi anajifunza kwa kutumia mfano wa meno na kifaa maalumu cha kitabibu, hii inasisitiza matumizi ya vifaa vya mfano katika elimu ya afya ili kuongeza ufanisi na uelewa wa wahudumu wa afya.

Katika chumba muuguzi anatumia kifaa maalumu kuchunguza hali ya meno ya mgonjwa kwa umakini. Hii inasistiza mchango wa kiteknolojia katika huduma bora za afya ya meno.

Uchafu mwingi umekusanywa na kuchakatwa kwa pamoja kwa kutumia kifaa maalumu cha kisasa, uchakataji huu husaidia kuondoa taka kwa usafi, na kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Watu wanahama kutoka katika nyumba zilizoharibika kwa ajili ya kuokoa samani zao wakati wa mafuriko, hatua hii huzuia madhara zaidi na kuimarisha usalama wa familia na jamii.

Mikono mingi imeinuliwa juu ya udongo uliojaa mimea yenye afya, hii inaangazia umuhimu wa kuhifadhi afya ya mazingira kwa kudumisha mimea safi.

Maji taka yanapita pembezoni ya makazi mengi katika eneo. Hii inasisitiza tatizo la mazingira ambapo maji taka yanaharibu usafi na afya ya wakazi.

Nje ya jengo kitanda cha wagonjwa kimewekwa kando na mabango yenye maelezo ya huduma za hospitali. Hali hii inaboresha usimamizi na kutoa faraja kwa wagonjwa.

Magari ya wagonjwa yamepangwa kwa mpangilio nje ya hospitali, huku watu wengi wakiketi kwa subira. Hii inaangazia utaratibu na subira katika maeneo ya huduma za afya, jambo muhimu kwa usimamizi mzuri wa huduma.

Wagonjwa wengi wameketi kwa subira katika sehemu ya mapokezi wakisubiria huduma za afya hii inaangazia utaratibu na heshima kwa muda wa mgonjwa katika huduma za hospitali.

Mitungi mingi ya gesi imewekwa ndani ya uzio wa jengo la hospitali kwa usalama wa wagonjwa inaangazia umuhimu wa kuweka vifaa vyenye hatari katika maeneo salama kuhakikisha usalama wa watu wote.

Kwa umakini mkubwa muuguzi anamchunguza mama mjamzito kwa kutumia kifaa cha kisasa ili kufuatilia maendeleo yake ya ujauzito. Na hivyo kusisitiza matumizi ya teknolojia katika huduma za afya na uangalizi wa kina kwa wajawazito.

Muuguzi ameketi kwa furaha akitumia tarakishi mpakato, huku vitabu vikiwa vimepangwa katika kabati. Hii inadhihirisha mazingira ya kazi yenye teknolojia inayosaidia kuboresha huduma za afya.

Mwanafamasia wa kike anaangalia kwa umakini kifungashio cha dawa kutoka kwenye rafu zilizopangwa vizuri, na hivyo kusaidia kuhakikisha usahihi wa dawa zinazotolewa kwa wagonjwa.

Ndani ya maabara wauguzi waliovalia sare rasmi, wanatekeleza majukumu yao kwa uangalifu na uzingatiaji wa kanuni za kiafya, na hivyo kusisitiza nidhamu na uaminifu katika taaluma ya uuguzi hasa kwenye mazingira ya kitaalamu kama maabara.

Muuguzi anampima mgonjwa mapigo ya moyo kwa kutumia kifaa cha kisasa, na hivyo kusisitiza uangalifu wa taaluma katika huduma za afya za wagonjwa.

Muuguzi anamchoma sindano mgonjwa kwa umakini ili kumpatia dawa, na hivyo kusaidia kutoa tiba kwa haraka na kwa usahihi kwa mgonjwa.

Wauguzi wamevalia sare zao rasmi, huku wamesimama na kuketi kwa tabasamu katika chumba kikubwa. Tabasamu lao hutoa faraha na kuimarisha mawasiliano na wagonjwa.

Ndani ya chumba cha kituo cha afya, muuguzi anatumia kifaa maalumu cha kitabibu kuchunguza meno ya mgonjwa kwa uangalifu. Hii inaeleza utunzaji na umakini unaiotolewa na wafanyakazi wa afya kwa wagonjwa.

Muuguzi mmoja anaangalia kwa umakini mfano wa kiungo cha binadamu katika chumba cha mafunzo ya afya, hii inaangazia umuhimu wa mafunzo ya vitendo kwa wafanyakazi wa afya ili kuboresha huduma kwa wagonjwa

Muuguzi mwenye tabasamu anahudumia wagonjwa kwa huruma na ufanisi, hii inasisitiza umuhimu wa moyo wa huruma na taaluma katika huduma za afya.

Mwanamke mmoja amebebelea mtoto wake kwa upendo, akiwa ameketi kitandani katika wodi ya watoto. Hii inaangazia upendo na uangalizi muhimu katika huduma za watoto hospitalini.

Wauguzi wanawapima kwa makini watoto wadogo kabla ya kuwapatia maziwa ya lishe, na hivyo kusaidia kuhakikisha watoto wanapata kiasi sahihi cha chakula kwa afya bora.

Katika wodi ya watoto mwanamke mmoja amelala pembeni ya mtoto wake, uwepo wake karibu kuna mletea mtoto faraja na msaada wa haraka wakati wa matibabu.

Ndani ya wodi ya watoto wazazi wawili wanamuangalia mtoto wao kwa upendo. Upendo huu hutoa faraja na nguvu kwa mtoto wakati wa matibabu.

Mtoto mdogo anapimwa uzito kwa kutumia mzani maalumu chini ya uangalizi wa wataalamu wa afya, na hivyo kusaidia kufatilia maendeleo ya afya ya mtoto na kugundua matatizo ya lishe mapema.

Muuguzi mmoja anamuelezea mama mwenye mtoto, kwa kumuonyesha michoro katika nakala, hii inaangazia mbinu za kufundishia kwa kutumia vifaa vya kuona, ambavyo husaidia kuelewa vizuri taarifa muhimu za afya za mtoto.

Kabati la dawa limepangiliwa vizuri likiwa na vifungashio vya dawa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya kitabibu. Hii inaangazia huduma na mazingira ambapo dawa na vifaa tiba uhifadhiwa kwa usalama na mpangilio sahihi.

Muuguzi anaweka dawa katika sindano kwa tahadhari ili kutoa chanjo bora kwa mgonjwa. Hii inaangazia umuhimu wa chanjo katika kulinda afya ya umma na kuzuia magonjwa.

muuguzi anamchoma chanjo mwanamke alieketi nje ya kituo cha afya hii inadhihirisha umuhimu wa chanjo katika kuzuia magonjwa na kuboresha afya ya jamii

Dawa za asili nyingi zimehifadhiwa ndani ya vyombo vya mbao kwa utaratibu mzuri. Hii inaangazia utunzaji wa dawa za asili, kwa kutumia njia za kienyeji zinazosaidia kuhifadhi ubora wa dawa.

Mwanamke wa makamu, anachuma majani safi kutoka kwenye mti kwa ajili ya kutengeneza dawa asilia. Hii inadhihirisha heshima kwa wazee na umuhimu wa kutumia tiba asilia kwa afya bora.

Miti ya dawa za kienyeji imejaa matunda yenye afya kwa matumizi ya matibabu, hii inaangazia thamani ya mimea katika tiba za asili na kuhamasisha matumizi yake kwa usahihi.

Kipeperushi kimepambwa picha za kuvutia na maandishi, kipeperushi hicho hutoa taarifa muhimu na kuwasilisha kwa urahisi na watu kuhusu tiba za asili.

Vichupa vya asali vimeangwa kwa mpangilio mzuri juu ya chombo maalumu. Hii inaangazia utunzaji bora wa bidhaa za asili na umuhimu wa usafi katika dawa za kienyeji.

Dawa za kienyeji pamoja na mimea zimehifadhiwa kwa makini ndani ya vyombo na chupa mbalimbali. Na hivyo kuangazia umuhimu wa kuifadhi na kutumia tiba za asili kwa usalama na ufanisi

Vidonge vya kijani vimetapakaa kutoka kwenye chupa, ya mbao. Hii hutumika kama dawa za asili katika tiba mbadala.